Na ghorofa lililojengwa likiwa na ubao wenye rangi nyeupe kwa mbele ulioandikwa maandishi yenye rangi nyekundu ikiwemo na lango kubwa lenye rangi nyeusi na kibandiko cha karatasi chenye rangi nyeupe na nyekundu.

Aina ya lori lenye rangi nyeupe mbele, na rangi nyeusi, ililoandikwa kwa maandishi ya rangi ya samawati. Kando mkiwa na gari dogo lenye rangi nyeusi, na nyumba iliyojengwa na kupakwa rangi yenye mstari mweupe.

Watu watatu waliosimama na kushikilia karatasi nyeupe yenye michoro ya kijani, akiwamo aliyevalia shoti na mwanamke akiwa katikakati akivalia nguo iliyo na rangi nyeusi na nyekundu.

Ufuo wa bahari mna takataka zenye rangi nyeusi zilizojieka kwa makundi makundi. Kuna mti uliosimama uliokauka kando mna nyasi zenye rangi ya kijani na mti mkubwa wenye matawi ya kijani.

Mikono ya mwanamke iliyochorwa kutumia piko yenye rangi nyeusi , maua kwenye vidole pamoja na kucha ndefu zenye rangi nyeupe , amevalia nguo ya maua maua yenye rangi ya kijani.

Wakiwa ndani ya jengo wakiwemo waliosimama kwenye foleni, wengine wakiwa wamekaa kwenye viti. Mbele kukiwa na ubao ulio na rangi nyeupe na kuwekwa karatasi iliyogandishwa na gundi nyeusi.

Ufuo mwa bahari mna watu wanaotembea kando kando ya maji ikiwemo nyumba zilozojengwa kandokando ya ufuo wa bahari na miti mirefu ya minazi, miti yenye matawi ya kijani imo kandokando ya ufuo wa bahari na mlingoti wenye bendera nyekundu na rangi nyeupe.

Vigogo vilivyo kandokando ya mwamba wenye rangi ya kijani na kijivu. Kando yake kuna sufuria chafu iliyo ndefu mnazo mitungi yenye rangi nyeupe.

Wanaume watatu waliovalia mashati yenye rangi nyekundu na kujifunga kanga kiunoni wameshikilia ngoma zilizo zenye rangi nyeusi na kamba zilizofungwa kandokando ya ngoma. Kando, ikiwamo mti wenye mistari na matawi ya kijani.

Shamba lililozingirwa kwa miti iliyokauka kando mkiwemo nyasi zenye rangi ya kijani na miti ya minazi mirefu. Kando yake ikiwemo miti yenye matawi ya kijani.

Ya ghorofa, moja wapo likiwa limepakwa rangi upande wa juu nyeupe, ikiwa imeezekwa kwa mabati, chini ikiwamo mtu aliyevalia shati lenye rangi nyekundu na suruali yenye rangi nyeusi.

Ulioundwa kutokana na mawe madogo madogo uliopakwa rangi nyeupe na kuandikwa kwa maandishi yenye rangi nyeusi. Ikiwamo michoro yenye rangi nyeusi pamoja na rangi ya machungwa. Kando kando mkiwa na mbao iliyokauka.

Uliopakwa rangi nyeupe na mistari mweusi wenye maandishi ya Kiarabu kwenye dirisha lililo na vyuma virefu vilivyo pakwa rangi nyeupe ikiwamo na nyaya iliyo na mashimo mashimo.

Ya kujivinjari yaliyoezekwa ya makuti. Mnamo kidimbwi cha kuogelea, nyumba zilizoezekwa makuti na kupakwa rangi nyeupe.

Majengo yaliyoundwa kutokana na simiti yakaezekwa kutumia makuti yamo kando kando ya miti yenye matawi ya kijani majengo yakiwa yamepakwa rangi tofauti tofauti.

...aliyevalia shati la samawati na kinyasa chenye rangi nyeupe akiwa ameshikilia reli anachungulia upande mwingine akiwamo aliyesimama mbele ya mlango na simu mkononi akivalia shati lenye rangi nyeupe na bagi iliyopita kutoka kwenye shingo hadi kiunoni.

Vimo ufuoni mwa bahari vilivyoezekwa kwa makuti na viti chini pamoja na meza. Magodoro yenye rangi ya samawati.

Nyumba iliyojengwa ikakuezekwa kwa mabati nje mkiwa na mti mkubwa wenye matawi ya majani pamoja na mti wa mnazi uliyochongwachongwa ikiwemo maua yenye matawi ya kijani ya mchanja mwekundu.

Kidimbwi Cha kuongelea yenye rangi ya samawati, angai ikiwa samawati, miti ya minazi mirefu iliyo na matawi na kijani, kando kando mna viti vyenye rangi nyeupe na manjano iliyofunika juu ya meza.

Jumba lililojengwa na kupakwa rangi nyeupe lenye nguzo zenye rangi ya manjano ikiwemo ndege imo kwenye kiwanja ikiwa na rangi ya kijani kibichi, mstari mweupe, rangi nyeusi na nyekundu kandokando.

Aliyeketi kwenye kiti amevalia viatu vyenye rangi ya samawati na nyeupe akiwa amekalia mikono yake amevalia shati lenye rangi nyeupe na maandishi yaliyoko kwa mbele na nyuma yake kukiwa na ubao wenye rangi nyeupe.

...Wenye rangi nyeupe na mligoti wenye rangi nyeupe, ulioandikwa kwa maandishi yenye rangi nyeusi umo kandokando ya milingoti iliyopangwa yenye rangi nyeupe. Kandokando mkiwemo na miti yenye matawi ya kijani.

...Zilizowekelewa juu ya meza iliyoundwa kutokana na mbao zilizo zenye rangi nyeupe na mauamaua kwa ndani. Kando yake mna bakuli lililo na rangi ya manjano.

Zenye rangi nyeupe zimo kwenye meza zikiwa zimepangwa mafungu mafungu kwenye meza iliyo na miti mirefu iliyosimama kando na maboksi yenye rangi nyeupe na mistari ya manjano, mengine yakiwa yenye rangi nyekundu.

Lenye rangi ya kijani na maua meupe nguzo nyeupe na madoadoa ya kijani, watu wawili, mmoja akiwa amepiga magoti, viti vimo kando yake.

Nyumba yenye rangi ya kuchakaa kando ikiwamo nyumba ingine ilio na rangi nyeupe, yenye madirisha na mti uliotambaa kando ya ukuta. Watu wamo mbele wakiwa wameketi ilhali wengine wamesimama, mmoja akiwa amevalia shati nyeupe.

Maimamu wamo kwenye msikiti wakiwa wamekaa chini kwenye zulia lenye rangi nyekundu na mistari yenye rangi ya manjano. Ikiwemo, wamamama waliojifunika gubigubi na leso kichwani. Kando, ikiwamo na wanaume wawili walio simama.

...Kama kwenye jengo lililo na namba tofauti tofauti kama vile nambari saba, nane lililo na rangi ya samawati na nyeupe. Kunaye aliyesimama mbele akiwa amevalia suruali nyeusi yenye mifuko.

Iliyo nyeusi na mashimo makubwa na madogo imo kwenye mwamba ikielekea kwenye shimo jeusi. Mwamba uko na mashimo madogo madogo meusi.

Iliyo na mawimbi na mashua imo kwenye maji. Anga ikiashiria kunyesha kwa mvua kubwa muda usiokuwa mrefu. Kijingi kilicho cheusi kimo kwenye maji.

Lililojengwa kando kando ya ufuo wa bahari lililowezekwa makuti na kujengwa kutumia miti iliyokauka. Kando yake ikiwemo minazi mirefu yenye matawi ya kijani.

Watu walioko kandokando ya ufuo mwa bahari anga ikiwa ya rangi ya samawati na mawingu yakiwa yenye rangi nyeupe. Maji yenye mawimbi yakiinuka yenye rangi nyeupe.

Mengi yakiwa kwenye maji yenye rangi ya kijani, ndani yakiwa na rangi ya samawati nje yakiwa na rangi nyeupe. Mtu yumo kando ya mashua yakiwa amevalia shati lenye maandishi meusi.

La kanisa lililoezekwa mabati lenye kuzungukwa na nyaya za umeme na lango jeusi lililo na maandishi meupe, makubwa na madogo.

Yenye maji ya samawati anga ikiwa na mawingu yenye rangi ya samawati. Kandokando kukiwa na miti yenye matawi ya kijani kibichi na mawe. Kando mkiwa na nyumba yenye ghorofa ndefu iliyopakwa rangi nyeupe.

Ndege yenye rangi nyeupe na nyekundu imo kiwanjani yenye nyasi za kijani, kando mwanamume aliyevalia suruali nyeusi akitembea.

Waliokaa wanaume kwa wanawake waliovalia mashati yenye rangi nyeupe ya kijani kibichi kwenye mkono. Ikiwamo mwanamke aliyevalia shati jeusi lenye maandishi yenye kirangi kibichi, wamevalia kofia kwenye kichwa. Juu yao ikiwa mwandishi yaliyoandikwa kutumia rangi nyeupe.

Wamesimama nje ya jengo lililo na milango wazi na madirisha yakiyo wazi ya vioo. Waliovalia barakoa katika nyuso zao na kunae aliyevalia chepeo nyeusi kichwani. Kando kunae alishikilia bahasha mkononi.

Iliyochorwa majengo na miti yenye rangi ya kijani, ikiwemo mito kandokando na mawe. Mtoto mvulana aliyenyosha mikono juu akiwa amekunja mguu mmoja aliyevalia kitambara chenye rangi nyeupe.

Kibanda kilichoezekwa makuti kilichoundwa kutokana na miti iliyokauka na kuti lilowekwa lenye rangi ya kijani kando kando ya kibanda chini yake ikiwemo meza yenye rangi nyekundu.

Tukutuku zimo barabarani zenye rangi tofauti. Ikiwemo rangi ya manjano na maneno yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe. Kando yake ikiwemo tukutuku yenye rangi nyekundu. Nyuma ya tukutuku ya rangi nyekundu mna gari lililokandokando ya miti iliyosimama ya nyaya za umeme.

Jengo la ghorofa lililopakwa rangi nyeupe yenye mistari ya cement na dude la mviringo lenye rangi nyeusi lililo na mshale wa kuelekea juu. Kando mna bendera kwenye mlingoti na madirisha yaliyoundwa kutumia vioo.

Yenye rangi nyeupe na milango nyeupe na samawati. Nje, mna mwanamume anayepita akiwa amevalia shati jeupe na mtoto amevalia shati la samawati.

Kando ya ufuo wa bahari mtu akiwa amesimama, ameshikilia mti, amevalia nguo ya samawati upande wa juu, cupande wa chini akivalia kanga yenye rangi nyekundu. Kandokando mna mlingoti mrefu na miti ya minazi.

Wanaume wakiwa wamesimama wakitazama karatasi mwanaume aliyeshikilia iliyo ya rangi nyeupe, mwanaume mwenyewe aliyevalia shati yenye rangi nyeupe kando yake mkiwa mwanamke mwenye tabasamu usoni akiwa amemeshikilia mtoto.

...Imo kwenye maji ya bahari, kandokando mkiwa na mawimbi yanayoinuka yenye kutoa mapovu yenye rangi nyeupe. Anga ikiwa yenye mwangaza wa kuangaza.

Ameshikilia msumeno kwenye mkono akikata mti ulioko chini kandokando ya miti mingine minene na miyembamba. Kando yake mna miti yenye majani ya kijani na maua ya manjano.

Ufuoni mwa bahari maji yakiwa na mapovu meupe na takataka nyeusi kandokando, mchanga ulio na rangi nyeupe.

Iliyoundwa kwa mbao iliyo na mashimo na rangi nyekundu kwa chini, iko na viti kwa ndani vilivyoundwa kwa miti na kandokando mkiwa na miti iliyozuia. Juu yake mkiwa kumeezekwa chandarua, na mti mrefu wenye kamba nyeupe.

Ndefu nyeupe yenye mistari ya kijani na nembo ya ngano iliyochapishwa maneno meusi iliyoko na picha za tarakilishi.

Wanaume wawili wamo kiwanjani, mmoja akiwa amevalia shati yenye rangi nyeupe na samawati, na kinyasa chenye rangi nyeupe, kiatu cheusi na soksi zenye rangi ya samawati Kiwanja nyasi zikiwa za rangi ya kijani. Kando kando ukiwa na ubao ulio na rangi nyekundu yenye kuandikwa na maandishi meupe.

Wanacheza ngoma ya kiasili wakiwa wanaume wamevalia sketi zenye mistari mistari ya rangi nyekundu, nyeusi, nyeupe. Usoni wakiwa wamejipaka chokaa yenye rangi nyeupe.

Ukuta uliyopakwa rangi nyeupe, samawati, manjano na nyeusi mlango ukiwamo wazi feni ikiwa juu ya ukuta ikiwemo swichi ya rangi nyeupe kandokando na waya iliyopita.

Aliyevalia kanzu nyeupe amesimama mbele ya mlango ulio na nyaya zenye rangi ya kijani, juu yake kukiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa kiarabu. Mwanaume ameshikilia simu kwenye mkono akiuelekeza kwenye sikio lake.

La maji ya kuogelea yenye rangi ya samawati. Ukuta kandokando ukiwa na tiles zenye rangi nyeupe. Na vyuma vilivyoelekea kwenye maji, kandokando mkiwa na mwavuli wenye rangi nyeupe chini yake ikiwa na viti vyenye rangi nyeupe. Nyumba iliyojengwa na madirisha yenye vioo ikiwa imepakwa rangi nyeupe na kuwekezekwa kwa makuti.

...Lililojengwa na kushikiliwa na nguzo, ukuta uliopakwa rangi nyeupe na madirisha ikiwemo, jengo refu kando yake lililo na kibakuli juu kenye rangi ya dhahabu.

Mwanaume anayevalia koti na shati jeupe ndani akiwa amevalia kofia nyeusi kwenye kichwa kando yake mna tarakilishi nyeusi na madirisha yaliyoundwa kwa vioo.

Yumo kandokando ya ufuo wa bahari akiwa anatembea amevalia shati lenye rangi ya samawati na kofia kichwani, mkononi akiwa amebeba gunia lenye rangi ya kijani. Kando kukiwa na takataka zilizojikusanya la rangi nyeusi. Mashua imo kwenye maji.

Mna watu wanaoogelea kando kuna maboti ya kijani, samawati na anga ikiwa inaashiria giza kutanda.

Wanaume wawili waliokaa kwenye ofosi, mezani mmo tarakilishi mbili zenye rangi nyeusi. Mwanamke aliyevalia shati leupe na nyekundu kwenye kola akiwa ameinama akibofya tarakilishi.

Vikapu vilivyo tengenezwa vimo juu ya meza na kando mna viti vilivyo tengenezwa kutumia miti, juu mna miti yenye matawi yenye rangi ya kijani.

Baharini, mna watu wanaoelekea kungia kwenye feri ilhali wengine wakiwemo ndani ya feri iliyo na rangi nyeupe na vyuma vilivyo pakwa rangi nyeusi.

Zimo baharini, zikiwemo na watu ndani wenye ngozi nyeupe. Mmoja akiwa amevalia shati la samawati na kinyasa chenye rangi nyeusi, aliyefuata akiwa na shati yenye rangi ya kijani.

Baa yamo kandokando, ya mabanda yaliyojengwa kutumia miti na kuezekwa kwa kwa makuti. Kando mkiwa ukuta, wenye kujengwa kwa simiti, uliochakaa na mti wa mnazi, umo kando. Miti mikubwa yenye matawi ya kijani, iko kando.

Wako humo kiwanjani wakiwa wamevalia sare za kucheza mpira akiwemo aliyevalia sare ya kijani, wengine wakiwa wamevalia sare nyeusi na viatu miguuni.

Lenye rangi nyeupe na milango iliyo wazi anga ikiwa rangi ya samawati. Watu wamo nje ya jengo hilo akiwamo mtu aliyeko kwenye baiskeli na magari yakiwa kando yake.

Yenye rangi nyekundu na nyeupe limo njiani likipita kwenye reli juu yake ikiwemo chuma yenye rangi ya samawati pamoja na rangi ya manjano. Kimo chuma kirefu kilichopakwa rangi nyeupe na nyekundu.

Vinyago vilivyopakwa rangi nyingi vipo mbele ya jengo vilivyo na uso mweupe. Fremu za picha zikiwemo mbele ya vinyago hivyo. Jengo likiwa limepambwa kutumia miti iliyopakwa rangi.

Ilioundwa kutumia mti uliomrefu, imo na rangi ya dhahabu katikati ikiwa juu ya meza yenye mviringo kando ikiwa na karatasi yenye rangi ya manjano na nyingine ikiwa nyeupe yenye maandishi meupe.

Kibinafsi iliyozungukwa na kuta. Nje mkiwamo magari yanapita katika barabara. Miti imo shuleni humo yenye kijani ya kufanya mazingira yawe mazuri mno na ya kupendeza. Shule imo karibu na barabara.

Viti vimo kandokando ya miti ya minazi iliyo mirefu na matawi yenye kijani kibichi. Kandokando kukiwa na mzunguko wa miti iliyopakwa rangi nyeupe.

Vitabu vidogo vyenye rangi ya samawati vimo juu ya meza vilivyowekewa rubber na makaratasi meupe yaliyoandikwa kwa silabi tofauti tofauti. Kando yake ikiwa meza iliyotengenezwa kwa mbao.

Mwanamke aliyesimama jukwaani akiwa ameshikilia kitabu cheusi kwenye mkono. Mbele yake kiwamo na kipaza sauti aliyevalia nguo yenye rangi nyeupe na nyeusi.

Aliyevalia glavu nyeupe kwenye mkono na shati leupe lenye mistari nyekundu, akiwa amevalia kamba yenye rangi nyekundu kwenye shingo na miwani kwenye macho yake. Mezani ikiwemo na kitabu cheupe, mwanamke aliye karibu akikitazama akiwa amevali shati yenye rangi nyekundu na kofia nyekundu, skati nyeusi.

Watu wengi wakiwa wamesimama na wengine wameketi katika jengo lililoezekwa kwa mabati wakiwa wamevalia nguo zenye rangi tofauti ikiwemo rangi nyekundu na kofia nyeusi.

...Lililotengenezwa kutumia mawe yaliyonyooka. Kandokando mna miti yenye matawi ya kijani na maua yenye rangi ya manjano. Kando mna kidimbwi chenye maji ya samawati kandokando kikiwa kimepakwa rangi nyeupe.

Miti ya minazi iliyo mirefu na matawi ya kijani, ikipeperushwa na baridi, imo kando kando ya ufuo wa bahari, mkiwa takataka zilizojikusanya makundi makundi kando kando.

Yenye rangi nyeupe na maandishi yenye rangi nyekundu imo kandokando ya kidimbwi. Mtu akiwemo ndani ya mashua. Kando ya mashua hiyo kunamo mashua zingine zilizoegeshwa. Kandokando ya maji kuna miti yenye matawi ya kijani.

Boti limo kwenye maji yenye rangi ya kijani ikiwa imeezekwa mabati na chuma cheupe juu yake. Kando kando kuna miti yenye matawi ya kijani pamoja na miti ya minazi.

Lililo na mlango ulioko wazi. Lililo pakwa rangi nyeupe na kuandikwa kwa maandishi yaliyo na rangi nyeusi. Wamama wakiwa wanaelekea kwenye lango lililofuata mbele yao wakiwa wamevalia kofia kwenye kichwa, mmoja akivalia kofia yenye rangi nyekundu, aliye mbele aliyebeba kibeti kwenye bega amevalia nguo yenye rangi nyekundu.

...yaliyoundwa kutokana na miti na kuezekwa makuti juu, yamo juu chini yake ikiwamo viti vilivyo tengenezwa kutumia mbao, kandokando ya ufuo wa bahari, kandokando mkiwa mti iliyo na matawi ya kijani.

Mwanaume mwenye mwili aliyevalia half koti nyeusi na shati jeupe amekaa kwenye kiti huku akitazama tarakilishi mbele yake kukiwa foleni ya watu.

Mashabiki wakiwemo uwanjani wakitazama soka inayoendelea. Kandokando mwa ukuta mukiwa mumewekwa mabati. Wachezaji waliyovalia vinyasa vyenye rangi nyeusi na soksi zenye rangi nyekundu pamoja na shati lenye rangi nyekundu na maandishi yenye rangi nyeupe.

Lililojengwa kutumia nguzo za mti kando kando zikiwa na nguzo nene iliyopakwa rangi nyeupe mkiwemo viti vilivyotengenezwa kutumia mbao na meza zenye vyoo vyeusi. Juu ya meza mkiwemo maua na kando watu waliokaa kwenye viti ya kibanda kilichoezekwa makuti.

Treni yenye rangi nyeupe, samawati na nyekundu imo kwenye reli ikivuka, kando ikiwamo na mtu aliyesimama amevalia suruali nyeusi akiwa kandokando ya miti yenye matawi ya kijani.

Lililopakwa rangi nyeupe likiwa na mabati kando mkiwa na mti wa mnazi ulio na matawi kavu marefu ya kijani, nje ikiwamo mlango uliopakwa rangi ya kijani na kuandikwa kwa maneno ya rangi nyeupe, zikiwemo nguzo zilizoshikilia vyuma.

Imo kwenye maji yenye mstari mweupe upande. Mwanamume aliyesimama ndani amevalia kinyasa chenye rangi nyekundu. Zikiwamo samaki zilizowekwa kwenye nyuzi zinaning'inia chini yake mkiwa na ndoa nyeupe.

Vibanda vilivyoezekwa makuti vilivyojengwa kutumia mti mirefu iliyokauka. Kandokando kukiwa na kibanda kilichopakwa rangi nyeupe na miti mirefu yenye matawi ya kijani na viti vilivyomo kandokando.

Hii ni aina ya basi lililosimama nje ya jengo lililopakwa rangi nyeupe na madirisha yenye vyoo. Juu kwenye anga ikiwamo mawingu yaliyo na rangi ya samawati.

Wanaume wawili wamevalia kanzu, ilhali mwingine amevalia shati la kijivu. Kando mna sanduku lililofinikizwa kanga ya kijani.

Shehena kubwa zilizo kwenye meli zenye rangi ya samawati juu na kando zikiwemo shehena zenye rangi ya manjano. Zikiwemo kwenye meli iliyo na rangi ya mistari mistari ya manjano. Kando ya bahari zikiwemo miti yenye matawi ya kijani.

Yumo juu ya pikipiki akiwa amevalia shati lenye rangi nyeupe na kofia yenye rangi nyekundu na kamba nyeusi kichwani, akimtazama mwenziwe aliye kwenye pikipiki iliyomfuata, mbele yake ikiwemo bajaji iliyo na rangi ya samawati na chandarua cheusi.

...Aliyenyosha kidole kuelekea juu, amevalia nguo yenye rangi nyekundu na madoadoa yenye rangi nyeusi. Akiwamo, aliye kando yake amevalia kofia yenye rangi nyekundu kwenye kichwa na maandishi yenye rangi nyeupe na manjano.

Walimo kwenye maji ikiwemo na watu wanne waliomo ndani mmoja akiwa ameshikilia mti mrefu akiuelekeza juu. Kandokando jua likiwa linachomoza lenye rangi ya machungwa. Akiwamo na milima kandokando.

Lililo na miti iliyotambaatambaa juu kwenye jiwe yenye matawi machache yenye rangi ya kijani kibichi. Iliyokuwa na miti kandokando ya ngazi zilizotengenezwa kutumia simiti.

Mtu yumo kando kando mwa ufuo wa bahari akiwa amevalia sketi yenye rangi nyekundu akiwa ameshikilia fimbo mikononi. Juu akiwa amevalia kanga yenye rangi ya samawati. Kando kando mkiwa na miti ya minazi.

Chumba chenye rangi nyeupe na mistari wenye rangi ya samawati lichoandikwa kwa maneno ya rangi ya samawati, kimo kandokando ya barabara iliyo na ukuta iliyopakwa kwa rangi ya manjano ikiwemo nyasi yenye rangi ya kijani.

Mwanaume mwenye asili ya Kiislamu aliyevalia kazu nyeupe na kofia kichwani, ikiwemo mwananamke aliyeshikilia chupa akilelekeza mdomoni mwake. Kandokando mna mnazi zilizopakwa rangi nyekundu, na mlango uliofungwa. Ukuta ukiwa umepakwa rangi ya manjano.

Ndege yenye rangi nyeupe na mistari ya manjano na nyeusi. Gurudumu la mbele likiwa leusi, mlango uko wazi. Watu wenye ngozi nyeupe wamo nje ya ndege.

Cha usafiri kilicho na magurudumu matatu na rangi ya machungwa. Mtu amekaa ndani akiwa amevalia kanzu nyeupe huku mkononi akiwa na pesa na noti. Kando kuna nyumba yenye madirisha.

Wanawake wanaocheza ngoma ya kitamaduni wakiwa wamevalia sketi zenye madoadoa meupe na meusi na vilemba kwenye vichwa.

...Iliyosafi mwanamke anapita akiwa amevalia nguo nyeusi kwa chini na mfuko mwekundu mkononi, kandokando ya jengo mnazo nguzo zilizopakwa rangi nyeupe.

Lisho zimo juu ya maboxy nyeupe na samawati juu ya meza iliyopakwa rangi, kando ikiwamo chupa iliyo na kifuniko cheupe kalamu yenye rangi nyeupe na ya kijani imo kandokando ya maboksi.

Anatembea kando kando ya ufuo wa bahari akiwa amebeba mfuko mweusi mkononi na gunia la kijani mkono mwingine, amevalia kinyasa cheusi na shati lenye rangi ya samawati. Kando mna mashua iliyo na rangi nyeupe na samawati.

Wamo kandokando ya ufuo wa bahari zikiwemo ngamia tatu mbili zilizobeba watu. Juu mwanamume aliyevalia nguo nyeupe juu na kinyasa chenye rangi nyekundu. Mwanamke naye aliyevalia rinda lenye rangi nyekundu.

Iliyopinduliwa yenye rangi nyeupe na maandishi yenye rangi nyeusi na mstari mwekundu kwa chini. Mtu aliyesimama kando amevalia shati yenye rangi ya samawati akiwa na mfuko kwenye mkono. Kando kando mna vibanda vilivyoekezwa kwa makuti.

Mwanamke aliye miongoni mwa watu wanaotembea aliyevalia kitambaa chenye rangi ya samawati kwa kichwa na kibeti cheusi, akiwa ameshikilia chupa mkononi. Mbele yake mkiwemo mtu aliyevalia kofia na shati jeupe na mwingine akiwa amepanda juu ya farasi akiwa amevalia kofia na kanzu.

Picha Iliyochorwa mkono wa mwanamke aliyekunja mikono akiwa amevalia nguo yenye rangi nyekundu. Shingoni akiwa na mkufu wenye rangi nyeupe akitazama mbele. Masikioni akiwa amevalia herini zenye rangi nyeupe, maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi na rangi nyekundu.

Kinyago cha mwanaume kilicho shikilia mtoto aliyevalishwa nguo yenye rangi ya kijani, kinyago kikiwa kimevalishwa nguo yenye rangi nyeusi na madoadoa meupe, kando mkiwamo mishumaa inayowaka.

Miti mirefu yenye matawi ya kijani imo kando kando mwa bahari mchanga ukiwa mweupe na manyumba yaliyoezekwa mabati yenye rangi nyekundu, anga ikiashiria kunyesha mvua.

Lililotengenezwa kutumia simiti, na bomba lililo kando limo lenye rangi ya kijani likiwa na mfereji wenye rangi ya samawati. Kando mkiwa na maji machafu. Kandokando mna mawe yaliyopasuka na miti yenye matawi ya kijani.

Jengo lililopakwa rangi na milango ikiwa yenye rangi nyeusi iliofungwa pamoja na madirisha yenye vyuma vilivyojigawa katikati. Anga ikiwa na rangi ya samawati.

Mashua yenye kuwekwa kitambara chenye muundo wa pembe tatu limo kwenye maji. Maji yenye rangi ya samawati na watu waliovalia nguo nyeusi wakiwemo ndani ya mashua. Anga ikiwa ikitanda giza.

Yenye rangi nyeupe yenye madirisha madogomadogo imo kwenye uwanja, kandokando ya uwanja mna nyasi zenye rangi ya kijani. Mbele ikiwamo mtu aliyevalia suruali yenye rangi nyeusi akiwa ameshikilia chombo chenye rangi ya manjano mikononi.

Wamo barabarani wakitembea wakielekea upande wa pili akiwamo baba alievalia nguo nyeusi na mfuko wa rangi ya kijani mkononi. Mwanamke alievalia nguo nyekundu akiwa amebeba gunia lenye rangi nyeupe kichwani.

Yamo barabarani likiwemo gari jeupe. Kando kuna miti ya umeme pamoja na miti iliyojaa matawi ya kijani. Mnazo nyumba zilizoezekwa na mabati.

Lililojengwa na kupakwa rangi nyeupe yenye madirisha na milango. Minazi iliyoko kando kando ya jengo hilo na miti yenye matawi ya kijani. Ukuta uliojengwa kutumia matofali ya cement ukiwa umezunguka.

Wanawake wawili wamo kiwanjani wakicheza mpira uliyo na rangi wa samawati na manjano ulioandikwa kwa maneno yenye rangi nyeusi. Mmoja akiwa amevalia kijani na mwingine nyeupe na mistari yenye rangi ya samawati na nyeusi , kandokando mkiwa na watu walioketi katika viti vilivyo vya rangi nyekundu.

Uwanja uliyofurika washabiki wanaotazama mchezo wa wanadada wa vikapu, walionyorosha mikono juu wakiwa wameshikilia mpira mweusi mikononi.

Mwanamke mwenye tabasamu usoni akimtazama mwenzio aliyevalia sweater nyeusi akishikilia karatasi nyeupe kwenye mkono yake akimtazama kwa makini, kwenye jengo lililopakwa rangi nyeupe.

Mwenye asili ya kimasai aliyefunga shuka yenye rangi nyekundu na mistari myeusi kwenye kiuno, aliyeshikilia fimbo mikononi.

Mashabiki wakiwamo kwenye jengo lililoezekwa kwa mabati na vyuma vilivyopakwa rangi wakiwemo waliovalia nguo, nyekundu na nyeusi na kofia nyekundu kichwani.

Zilizoning'inizwa kwenye miti kando kando ya miti yenye matawi ya kijani. Meza zilizotengenezwa kutokana na miti iliyojikunja kando na kioo cha gari kilichoandikwa kwa maneno ya rangi nyeupe.

Paa lenye urefu lililopakwa rangi nyeupe limo kando ya mti mkubwa wenye matawi ya kijani kando yake ikiwamo mti wa tende na jumba jingine lililojengwa na kuezekwa makuti.

...Yenye rangi tofauti tofauti yamo kwenye sehemu kandokando ya bahari, ikiwemo vyuma vilivyopakwa rangi ya samawati na nyaya zilizopita juu, kandokando ikiwemo miti yenye matawi ya kijani.

Feri imo kwenye maji yenye rangi ya samawati. Anga ikiwa na mawingu yenye rangi nyeupe na samawati. Kando kando mna miti iliyo na matawi ya kijani na majengo marefu marefu.

Yenye rangi ya kijani yamo kwenye barabara yakiwa yameandikwa maandishi yenye rangi nyeupe na nyekundu na nyeusi. Yamo kandokando ya jengo lililopakwa rangi nyeupe, mbele mkiwamo na gari jeupe.

Ufuoni mwa bahari mlimo na takataka zilizojipanga kwenye mstari zilizo za rangi nyeusi na maji ya mawimbi yakiinuka yenye rangi nyeupe mwisho mkiwamo mashua zenye rangi nyeupe zikiwa kwa mbali na anga iliyoshwari.

Mwanaume aliyesimama amevalia nguo yenye rangi ya samawati akiwa amejifunga kanga yenye rangi ya manjano kwenye kiuno na skati nyekundu. Kando kando mna vibanda vilivyoezekwa kwa makuti na miti yenye kujaa matawi ya kijani.

Lililo na nyumba nyingi zilizojengwa na kupakwa rangi ya nyekundu zikiwemo zilizopakwa rangi nyeupe na madirisha ya vioo, chini yake ikiwa na magari mengi yaliyosimama yenye rangi nyeupe na manjano.

Yaliyoezekwa makuti yenye rangi ya samawati na kibao chenye maandishi meupe. Miti iliyoko nje iliyotengeneza viti vya kukalia, na miti yenye matawi ya kijani kandokando.

Jengo la ghorofa lililo na milango ya chuma iliyopakwa rangi ya manjano na kibao kikichoko mbele kilicho cha rangi nyeupe na maandishi meusi yenye urefu na nyaya za umeme.

Paa la ghorofa lenye urefu ya msalaba ukiwamo juu kwenye mabati kando kando mkiwa na ngazi zilizo pakwa rangi ya kijani kando kukiwa na miti yenye matawi ya kijani.

Jengo lililojengwa kutumia mawe madogo madogo ikiwamo mifereji wenye rangi nyeupe kwenye ukuta kunazo ngazi zilizo tengenezwa kwa kutumia mawe yaliyopasiliwa na miti yenye matawi ya kijani imo kandokando.

Aliyevalia shati jeupe na suruali yenye rangi nyeusi, amekalia tarimbo yenye rangi nyeusi iliyoko na shimo mbele. Kando mna nyumba iliyozeeka na kuchakaa yenye madirisha yaliyo wazi.

Hilaiki ya watu waliosimama, mbele mkiwamo mwanamume aliyevalia suti, kando yake kukiwa mwanamke aliyevalia nguo nyeusi yenye rangi nyekundu kwa mbele. Shingoni akiwa amefunga uwa lenye rangi nyeupe.

Vyenye rangi nyeusi vimo kandokando ya ubao wenye rangi nyeusi na kuandikwa maneno na maua yenye rangi nyeupe. Kandokando mkiwamo bendera yenye rangi ya machungwa na mti uliopindwapindwa wenye rangi ya manjano.

....imo kwenye maji yenye rangi ya samawati na mistari meupe kwa juu kandokando vyuma vyenye rangi ya njano vikiwa vimezunguka. Juu yake mkiwa mnara mrefu wenye nyaya ndefu ndefu.

Lenye rangi ya samawati na nyeusi kwa juu iliyoandikwa na maandishi yaliyotumiwa rangi nyeupe. Kandokando mna nyumba iliyojengwa kutumia matofali ya sementi iliyoezekwa mabati.

Nyaya za stima vimo kando kando ya barabara yenye kujaa miti yenye matawi ya kijani, watu wakiwemo kwenye barabara wakivuka wakielekea upande mwingine. Nyumba zilizojengwa kando kando ya barabara zikiwa zimezingirwa na kuta zenye kutengenezwa na matofali ya sementi.

Wanaume waliovalia nguo za polisi, wakiwa wamepiga magoti na kuinamisha vichwa vyao chini wakiswali. Kando kando ya jengo lililopakwa rangi ya kijani kibichi ya rangi nyeupe.

Lililoezekwa makuti yaliyokauka. Kando yake kuna minazi iliyonyooka ikiwamo mawingu ya rangi ya samawati na miti iliyojaa matawi ya kijani.

Mbili zimo kandokando ya ufuo wa bahari kwenye mchanga zikiwa zimepakwa rangi ya samawati pamoja na mistari meupe , kando kuna kibao kilicho simama kilichoandikwa na maandishi meupe ,kando yake mna miti iliyopakwa rangi nyeupe na miti iliyo na rangi ya kijani.

Ni barabarani kando kuna miti za nyaya za umeme . Kunaye mtu anayetembea kando kando ya barabara aliyevalia shati jeupe na kujifunga sweater kiunoni.

Ua yenye rangi tofauti tofauti ikiwamo rangi ya machungwa na rangi ya samawati yamo kandokando ya maji ikiwa imefungwa kwa kamba. Kando yake , mkiwamo watu wanaotembea karibu na majengo yaliyojengwa na kupakwa rangi nyeupe.

Ngamia aliyefungwa kitambara chenye rangi nyekundu na manjano kwenye mgongo, akiitazama mbele akiwa amefungwa kamba shingoni. Mwanamume aliyeko nyuma aliyevalia koti na shati lenye rangi nyeupe na kofia kichwani.

Mashua iko kwenye maji yenye msitari mweupe kitambara yake nyeuoe na bendera ya rangi ya kijani, nyeupe, nyekundu na nyeusi ikiwemo watu wakiwa ndani ya mashua.

Mashine yenye kufulia nguo, yenye rangi ya kijivu, iliyoandikwa kwa maneno ya rangi nyeusi, iliyoko na kioo mbele cha mviringo, juu yake kukiwomo na karatasi nyeupe iliyoandikwa na maandishi yenye rangi nyekundu.

Mchezaji yupo kiwanjani anasakata mpira wa miguu akiwa amevalia soksi nyeupe na kiatu cheupe. Kando yake kunae mwenzake alievalia nguo ya manjano na kiatu chekundu.

Majengo makubwa makubwa yamo kwenye jiji anga ikiwa shwari yenye mawingu meupe na ya samawati. Majengo yamepakwa rangi nyeupe na mabati yenye rangi nyekundu.

Nyumba lililojengwa kutumia nguzo za miti iliyokauka ilivyoezekwa makuti imo kandokando ya ufuo wa bahari ikiwemo miti ya minazi iliyo na matawi yenye rangi ya kijani.

Baharini kuna watu waliyomo kwenye feri iliyo na rangi ya samawati ya vyuma vilivyopakwa rangi nyeusi, maji yakiwa ya kijani kando kando kukiwa miti yenye rangi ya kijani na majengo ya ghorofa.

Ndege mwenye rangi nyeusi yumo kwenye sakafu iliyotengenezwa kutokana na mawe yaliyopasuliwapasuliwa ikiwemo kidimbwi chenye maji ya kuogelea kilicho na ukuta wenye tiles nyeupe.

Umbo cha mwanamke yenye rangi nyeupe, kilichokaa kwenye jiwe kando kando mkiwamo na mawe mengi. Kando yake ikiwamo mlingoti wenye rangi nyeupe na kitambara juu yake, ikiwemo mti wa mnazi wenye matawi ya kijani.

Mwanaume ako kandokando ya ufuo wa bahari akiwa amevalia shati la samawati. Chini yake ikiwa takataka zilizojikusanya kwa mstari mstari. Kando kukiwa na banda lililojengwa na kueezekwa kwa makuti.

Wanawake waliojifunika gubigubi usoni waliovalia nguo nyeusi wamekaa kwenye viti vyenye rangi nyeupe kando kando kukiwemo na makaratasi yenye rangi nyekundu yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe.

Watu waliovalia nguo nyeusi na nyeupe zenye collar , mmoja akiwa amesimama mbele ya jukwaa, vipaza sauti vikiwa mbele yake akiwa ameshikilia kitabu cheusi kwenye mkono na karatasi nyeupe.

...Lenye rangi nyeupe limesimama kandokando ya basi kubwa lililoandikwa kwa maneno ya rangi ya nyekundu na nyeupe. Nyumba zikiwa kandokando, na mtu akiwa amesimama kandokando, karibu na miti yenye matawi ya kijani.

Basi limo barabarani lenye rangi ya kijani na maandishi yenye rangi nyekundu, madirisha yenye vioo, magurudumu matatu na nyuma ikiwa na maandishi yaliyoandikwa na rangi nyeupe.

Wamo kandokando ya ufuo wa bahari, akiwamo aliyevalia nguo nyeusi na mwingine akiwa na nguo nyekundu. Kando ikiwamo miti ya minazi, na uchafu uliojikusanya mafungu mafungu.

Zimo kwenye maji zikiwa zimebeba watu wenye rangi ya samawati na maandishi meupe ikiwamo vyuma vilivyozunguka feri venye rangi ya manjano. Feri iliopakwa rangi nyeupe kando kando ina milingoti mrefu yenye rangi nyeupe.

Yenye rangi nyeupe na reli nyeusi. Nje kuna mti mkubwa wenye matawi ya kijani na mti wa mnazi kando yake kunayo magurudumu.

Gari lenye rangi nyeusi limo barabarani likiendeshwa, watu wamo kandokando ya barabara wakipita, pikipiki iliyobeba mtu aliyevalia nguo yenye rangi nyekundu, kandokando mkiwa na ukuta uliojengwa kwa sementi na miti yenye matawi ya kijani.

Jumba yenye rangi nyeupe na muundo wa pembe za ndovu uliopakwa rangi nyeupe ikiwemo nje na mlango ukiwa wazi na kibao kilicho tundikwa juu ya mlango na rangi nyeupe na maandishi meusi.

Yamo kwenye daraja ya kivuka barabara iliyojengwa na ukuta wa sementi kando yake mna milingoti mirefu yenye taa iliyopakwa rangi ya manjano na nyeusi.

Kando ya ufuo wa bahari maji yakielekea karibu na mtu aliyesimama kandokando akiwa amevalia nguo nyeusi, kando yake mkiwa miti yenye matawi ya kijani, anga ikiwa imetanda giza.

Gari aina ya lori liko barabarani likiwa limebeba Shehena iliyoandikwa kutumia rangi nyeusi, kichwa cha lori hili likiwa na rangi nyeupe na maandishi ya samawati mbele likiwa na kibao chenye muundo wa pembe tatu kilicho na alama nyeusi lenye rangi nyekundu na nyeupe.

Kanta yenye mchanga iliyoko kandokando ya mti yenye matawi ya kijani kibichi. Anga ikiwa yenye rangi ya samawati. Kandokando mkiwamo na bahari na mawimbi yenye rangi nyeupe.

Ufuoni mwa bahari mna ferry zilizobeba watu zenye vyuma vilivyozunguka feri vilivyopakwa rangi ya manjano ikiwemo feri yenye rangi ya samawati kandokando kukiwa na majengo marefu marefu.

Amesimama akiwa anawatazama watu waliosimama mbele yake kwenye foleni, mmoja akiwa amevalia yenye rangi ya njano na sweater nyeusi, nywele zikiwa kitimtim.

Yaliyojengwa kutumia nguzo za miti na kuzungukwa na chuma yenye rangi nyeusi iliyojengwa ndani ya bahari yakiezekwa kwa makuti kando kando mkiwa na mashua yenye rangi nyeupe.

Wamevalia shati za manjano zilizoandikwa maneno kwa rangi nyeusi, akiwemo aliyevalia chepeo ya rangi ya manjano.

Nazi mirefu yenye matawi ya kijani imo kandokando ya ufuo wa bahari, chini yake ikiwemo banda lililojengwa na kuekezwa kwa mabati kando, mkiwa Mlingoti uliosimama mrefu.

Mengi yaliyoegeshwa kando kando ya barabara yenye rangi tofauti tofauti, ikiwamo miti yenye rangi ya kijani kandokando ya magari ya watu kiama kwenye barabara wakivuka barabara. Majengo yenye rangi nyeupe na samawati.

Majiko yanayotumia gesi yamo kwenye jengo, ndani yakiwa ya rangi nyeusi na maandishi meupe, yakiwa na chapa njano na nyekundu.

...Yameegeshwa nje kwenye jengo lililo na mataa mengi ikiwamo ukuta na nguzo zilizopakwa rangi nyeupe, kando kando ikiwamo na miyavuli yenye rangi nyeupe.

Gari lenye rangi nyeupe na nyeusi lenye magurudumu nane lililobeba shehena nyuma iliyoandikwa kwa maneno yenye rangi nyeusi, juu kukiwamo na nyaya za umeme zilizonyooka pamoja na mnara.

Ua iliyofungwa kwa karatasi zilizoandikwa na maneno meusi, karatasi nyeupe zilizo gandishwa kwenye maboxy yenye mizigo ikiwa kwenye shehena yenye rangi nyeupe.

Nyumba uliopakwa rangi nyekundu na nyeupe, ulioandikwa kutumia maneno ya rangi nyeusi, kando mkiwa mlingoti wa nyaya za umeme, kando yake ikiwa na geti yenye rangi ya jivu.

Mandhari yanayopendeza yaliyo na miti yenye kijani kibichi nje na nyumba zilizoezekwa kwa makuti. Vyuma vilivyozunguka nyumba zilizoegezwa kwa makuti zimepakwa rangi nyeupe.

Kando ya mchanga mna mashua iliyopakwa rangi ya kijani kibichi na rangi ya samawati na kuandikwa kwa maneno yenye rangi nyeupe na nyeusi, kando yake mkiwa ubao wenye rangi nyeusi na kuandikwa kwa maandishi meupe kando ya ubao huo mna ubao wengine wenye rangi nyeupe.

Yenye rangi nyeupe imo kwenye maji kandokando ya bahari. Ufuoni mwa bahari ikiwamo takataka zilizojikusanya katika makundi makundi. Anga ikiwa shwari ikionekana kuwa chomoza jua.

Amesimama mbele ya jukwaa lililotengenezwa kwa mbao iliyopakwa rangi, mbele yake mkiwamo kipaza sauti. Amevalia nguo yenye rangi nyekundu, nyeusi na nyeupe kwenye shingo.

Imo kando mwa ufuo wa bahari iliyotengenezwa kwa kutumia mbao zilizokauka, miti ikiwemo juu iliyofungwa na kamba nyeupe, ardhini mkiwemo na alama za mkanyago za watu.

Wanatumia daraja kuvukia kwenye maji mengi yenye kina kirefu, kando kando ya maji mna miti yenye matawi ya kijani, anga ikiwa samawati na jua likiwaka sana.

Iliyojengwa kutumia miti iliyokauka na matofali yenye mchanga iliyoezekwa makuti juu. Kando yake mna nyasi zenye rangi ya kijani ikiwamo nyumba iliyo kando iliyoezekwa makuti.

Iliyojaa magari na watu na miti yenye matawi ya kijani kandokano nyumba ya ghorofa yenye rangi nyeupe na madirisha imo kando.

Wanaume wamo kwenye mkusanyiko wakiwa wametulia mwingine akiwa amevalia nguo ya samawati akitazama mbele wakihotubiwa na mkubwa wao.

Lorry kubwa jeupe limeegeshwa kandokando ya barabara lina matairi manne, mlango wa nyuma ukiwa wazi ambapo kuna mtu aliye simama kwa ndani ya lorry hio, limewekwa katika eneo mazuri, anga ikiwa shwari kabisa.

Ufuo wa bahari mna wavu ulio na mstari mweupe na kijingi chenye rangi nyeusi, kando yake mkiwa bendera tatu zenye rangi nyekundu na ukuta uliopakwa rangi nyeupe.

...Za kufulia zenye rangi nyeusi na vibandiko vyenye rangi ya samawati na nyeupe, vimo kwenye sakafu iliyo na tiles nyeupe, wenye ukuta uliopakwa rangi. Juu mnayo sabuni ya unga iliyo kwenye mfuko.

Umati wa watu wengi uliokaa. Kunao waliovalia nguo nyeupe na chepeo nyekundu, aliyeshika nguo nyeusi karibu ya shingoni.

Hii aina ya matatu lenye rangi nyeupe na mstari wa njano lililochorwa sura ya mwanaume aliyevalia miwani nyeusi akiwa na ndevu kwenye kidevu lililoandikwa kutumia maandishi ya rangi ya nyekundu.

Nyumba hii limewekwa zulia zuri la kupendeza madirisha yamo wazi nguzo imo katikati mwa msikiti huo. Kiti kimo kando karibu na ukuta, ukuta uliopakwa rangi ya kijani chini yake.

Yalimo kwenye maji ikiwa kitambara chenye umbo la pembe tatu, cheupe, kilichoning'inizwa kwenye mti mrefu. Kando mkiwamo na mtu aliyesimama amevalia kinyasa cheupe na shati lenye rangi nyekundu.

Mashabiki wanaoonekana wakitazama mbele, ikiwamo mmoja aliyeko mbele, amesimama akiwa amechora mwili wake kwa kutumia rangi ya kijani na kuandikwa maandishi yenye rangi nyeupe. Amevalia kinyasa yenye rangi nyeupe.

Magari yameegeshwa kandokando ya barabara ikiwemo gari yenye rangi nyeupe. Kandokando mkiwa na miti ya minazi yenye matawi ya kijani. 𝐼kiwemo kidude kilichosimama chenye rangi ya njano kando mkiwemo na mwavuli wenye rangi nyeusi.

Mwanaume mwenye asili ya kiislamu wakiwamo kwenye jengo lilopakwa rangi nyeupe na samawati kwenye ukuta. Ikiwamo mwanaume aliyesimama mbele yao kwenye ubao wenye rangi nyeusi ulioandikwa na chokaa nyeupe.

Magari yamo barabarani pamoja na wanaume walioshikilia mbuzi wawili wenye rangi nyeupe na nyeusi kwenye mgongo. Mwanamume mwenye kanzu nyeupe.

Yenye rangi nyeupe na mstari wa samawati limo kando kando ya bahari ikiwemo kibao kilicho na nguzo nyeusi kandokando ya mti wa mnazi. Kando kuna miti yenye matawi ya kijani.

Yaliyo kando kando ya ufuo wa bahari ikiyomo miti iliyokauka juu yake. Mashua imo kandokando ya taka zilizojikusanya, kando yake mkiwamo miti ya minazi yenye matawi ya kijani, na nyasi zenye rangi ya kijani.

Kilichojengwa kwa kutumia miti na kuwezekwa miti juu yake. Kando kando mna miti ya minazi na miti iliyo wana matawi ya kijani. Mnamo boti lililo na rangi nyeupe kandokando ya mti kubwa.

Watu wenye wamevaa kofia kwenye kichwa na kanzu wamo kwenye sherehe wakifurahia na kushangilia kwa furaha kisha wamevalia nguo nyeupe na nyeusi.

Viti vilivyoundwa kutokana na vyuma vilivyopakwa rangi nyeusi mbele mkiwa karatasi yenye rangi nyeupe iliyoandikwa na maandishi mekundu kando mkiwa madirisha kwenye ukuta uliyopakwa rangi.

...Yenye rangi ya samawati, nyekundu, nyeupe na manjano, limo karibia na poromoko lililo na chombo kilichotengenezwa kwa sementi. Kando mkiwa na maji machafu kwenye kidimbwi. Kandokando mkiwa na nyumba zilizojengwa kutumia matofali ya simiti.

Vilivyo ezekewa makuti yenye rangi nyeusi na miavuli nyeupe zimo katikati ya maji yaliyo ya rangi ya samawati kandokando mna ukuta wenye rangi nyeupe.

Imo kwenye maji watu wakiwamo ndani wakiwa wameketi ilhali mwingine amesimama. Kunaye aliyevalia shati lenye rangi ya machungwa, mwingine shati lenye rangi ya njano na kinyasa chenye rangi nyeupe, aliyesimama akiwa ameshikilia mti mrefu.

Mwanamme aliyevalia shati la samawati na kinyasa cheusi amo kando kando mwa ufuo wa bahari ilio na mchanga ulio mkavu na takataka zilizojikusanya lenye rangi nyeusi kando kando mkiwa na banda lililoezekwa makuti na mti mkubwa.

Banda kubwa lililojengwa kutumia miti iliyokauka na kuezekwa makuti. Iliyotengenezewa milango ya mabati pamoja na mbao.

Bahari mna mashua yenye rangi nyeusi, anga ikiwa inaashiria kunyesha mvua ikiwa na mawingu yenye rangi ya kijivu. Kando kando mkiwa na mawimbi yanayoinuka.

Lenye mistari mieupe, kandokando mkiwemo na nyasi zenye rangi ya kijani, kukiwa na mligoti mrefu uliosimama na kupakwa rangi nyekundu na nyeupe. Kando mkiwa na jengo refu lililojengwa kutumia sementi na miti yenye matawi ya kijani kandokando.

Ikiwa imebeba shehena zenye rangi tofauti tofauti ikiwamo rangi ya samawati. Meli iliyopakwa rangi nyeusi iliyoandikwa kwa maandishi yenye rangi nyeupe, juu ukiwamo na chuma ndefu yenye rangi nyeupe na nyaya nyeusi kwa juu.